Watu wanaonekana wakiwa wameketi karibu na duka, mlango wa duka ukiwa umepakwa rangi ya kijani huku maji ikiwa imesimamishwa karibu na mlango, soda ikiwa ndani ya duka inaonekana, huku mipira ya watoto ikiwa imeanikwa hapo nje na maandishi pia ikiwa imeandikwa.

Duka linaonekana likiwa limeandikwa New Generation na kando yake kuna kiti ambayo hakuna mtu ameketi na mlango umepakwa rangi ya kijani ambao umeandikwa M-Pesa na kuna yule mtu ambaye amevalia nguo ya samawati ambaye amesimama kando.

Watu wanne wanaonekana, wawili wakiwa watoto wawili wakiwa wazazi. Sahani nyeupe yenye chakula pia inaonekana, kijiko na kinywaji yenye rangi ya manjano pia yanaonekana. Maandishi ambayo yameandikwa Protect your Family today with CIC Family Medisure yaonekana pia.

Gari tatu ambazo zimepakiwa kwa pamoja zinaonekana kuwa mpya zote. Moja ikiwa yenye rangi nyeupe, nyingine nyekundu na nyeusi. Mandhari ambazo zimepakiwa pia inaonekana kuwa penye usafi mno.

Duka linaonekana likiwa la maziwa, huku likipakwa rangi ya kijani kibichi na nyeupe. Mnunuzi akiwa amevalia samawati akiingia ndani kununua na maandishi yakiwa ya maandiko ya kieni dairy products mawingu pia yakionekana kwa umbali.

Gari lime simama kwenye mstari wa paking . Huku gari zingine mbili viko zimesimama nyuma yake. Maandishi ya safaricom pia yakiwa yamaandikwa pale nyuma kwa ukuta. Maeneo yakiwa ya biashara na mwangaza wa taa usiku pia umewaka.

Watu wawili wanaonekana wakisalimiana, mmoja akiwa ameshikilia ufunguo wa gari akiwa amevalia suti yenye rangi ya samawati, mwingine akiwa amevalia shati nyeupe. Kwa umbali kuna gari mbili, moja nyeupe na nyingine nyeusi.

Mtu ambaye amevalia nguo ya kijani na nyeupe anaonekana akiingia kwenye duka la Mpesa ,na ambapo pia pameandikwa Photocopy, Autospares ,mwingine anaonekana ameketi huko nje akiwa peke yake ,na mandhari yakiwa ni ya sokoni pia .

Msichana ambaye ana uja uzito anaonelana akiwa amevalia nguo nyekundu, na maandishi pia yanaonekana kama vile, quality hospital cover meets affordability budget friendly maternity cover benefit inpatient coverage maternity benefit last expense benefit , Jubilee Health Insurance.

Watu wamekusanyika pamoja, wengine wakiwa wana biashari na wengine wanunuzi. Bidhaa zinazouzwa sokoni ni jama vile ndizi, huku wachache wakijifunika umbrella , wengine laa. Maji yamesimama pia kuonyesha kuwa mvua ilikuwa imenyesha, na yenye matope. Nyuma yake kuna mti ambayo ni ya kijani kibichi.

Watu wawili wanaonekana wakiwa wameketi kwenye pikipiki wakiwa wamevalia nguo nyeusi na ya kijani. Nyuma yao kuna ukuta, nyasi pia yaonekana maua ya rangi kijani pia yanaonekana na maandishi kama vile Bima Boda Get your bodaboda insurance cover wherever you are inaonekana pia.

Watu wanaonekana wakifanya biashara mmoja akiwa amevalia nguo nyeusi, saa mkononi na kofia, anaonekana akiwa ameketi chini. Bidhaa kama vile nyanya, kitunguu, ndizi inaonekana kuwa kwenye vibanda huuzwa.

Mandhari haya yanaonekana yakiwa ya sokoni ambapo shughuli mbalimbali zinafanywa. Mmoja ambaye ameshikilia nguo, mwenye amevalia nguo nyeusi anaonekana akiuza nguo. Wengine ambao wamesimama pale mbele mwenye amevalia nguo nyekundu wanaonekana wakiwa shughuli nyingine mbalimbali tofauti.